Mbuga hii ya wanyama .Ina ndovu walio zingirwa na nyasi. Na miti iliyomea kando. Midogo na mikubwa. Ndovu hawa wakiwa wamejiweka Katika makundi mengine tofauti tofauti.

Muuzaji akiwa amevalia shati jeupe. Ameshikilia chupa mkononi huku bidhaa zilizo wekwa kwa mafungu mafungu na zingine zikiwa zimewekwa kwa vijiti.

Zizi hili la ng'ombe, lililojengwa kwa miti liko na ng'ombe watano na nyasi iliyokauka iliyowekwa kando na miti ya kijani kibichi iliyomea kando ya zizi hili.

Sahani nne zilizowekwa vitu tofauti tofauti. Moja ikiwa na sima, nyingine ikiwa na samaki na mchuzi ,ya tatu ikiwa na kachumbari na ya nne ikiwa na vijiko.

Wali uliowekwa mchuzi na kachumbari, umewekwa kwa sahani nyeupe na chupa ya soda ya rangi ya njano ikiwa kando yake, yenye maandishi meupe na samawati.

Eneo la kuuza samaki limepangwa samaki waliowekwa mafungu mafungu, huku watu wakiwa wamesimama kando wakiwa wamevalia mavazi tofauti wakiwa wanazitazama samaki.

Anga yenye rangi ya samawati, imetanda mawingu meupe. Mchuuzi wa samaki akiwa amesimama kando ya meza iliyowekwa samaki.

Mtu aliyevalia suruali nyeusi anaikamua ng'ombe akiwa amechuchumaa, maziwa yakiwa yanatiririka ndani ya ndoo ya rangi ya samawati ng'ombe ikiwa imesimama.

Bajia zilizopikwa zikaiva zimehifadhiwa ndani ya chombo, kilichowekwa magazeti yaliyo na maandishi meusi na viazi vilivyopikwa vikiwa pembeni.

Sahani zenye muundo tofauti, nyeupe na bakuli ndogo nyeupe zilizowekwa juu ya meza zina aina tofauti ya vyakula.

Mtu aliyevalia shati jeusi, ameketi kwenye kiti. Mkono wake ukiwa na saa, kando yake kukiwa na vyakula tofauti. Vilivyowekwa kwa sahani nyeupe.

Watu watatu wakiwa shambani, wamevaliza mavazi ya rangi tofauti huku wawili wakiwa wamesimama na mmoja akiwa amepiga magoti.

Ng'ombe wawili wenye afya walio na madoadoa ya rangi nyeupe na nyeusi, wakiwa wamejilaza chini huku kando yao kukiwa na nyasi ndogo ndogo zinamea.

Msichana aliyevalia shati jeusi akiwa anatabasamu amechuchumaa, kando yake akiwa amezingirwa na mimea iliyo ya kijani kibichi kama vile mahindi.

Viazi vilivyopikwa vikageuka rangi ya njano vimewekwa kwa kikapu vikiwa vimefinyikwa kwa gazeti huku bidhaa nyingine ikiwa imewekwa kwa mfuko.

Eneo hili ni la biashara ya samaki, huku wamama wawili wakionekana wakiwa wameshika samaki na samaki hizi zimepangwa katika mafungu mafungu.

Mandazi yenye muundo wa pembe tatu yamehifadhiwa kwenye sahani nyeupe, Kando yake kukiwa na sahani iliyowekwa mboga za tembetembe huku zote zikiwa zimewekwa juu ya kitambaa cheupe.

Vyakula vya aina tofauti, vimewekwa kwa sahani ya chuma huku vyakula vya mchuzi vikiwa vimewekwa kwa bakuli tatu ndogo zilizotumbukizwa vijiko na kando yake kukiwa na sharubati iliyowekwa ndani ya birauli.

Chakula kilichopikwa kimewekwa juu ya sahani nyeupe iliyowekwa juu ya meza . Kando ya sahani zingine mbili zilizowekwa chakula tofauti.

Vyakula tofauti tofauti vilivyopikwa, vikiwa na rangi 𝑡𝑜𝑓𝑎𝑢𝑡𝑖, vimehifadhiwa katika vyombo maalum vya kuwekea 𝑐ℎ𝑎𝑘𝑢𝑙𝑎, ambapo vyombo hivi vimewekwa juu ya meza.

Migomba imechimbiwa mashimo tofauti tofauti mahali palipolimwa na ikapandwa ndani ya mashimo hayo, huku migomba midogo ikiwa inachipuka kando ya migomba mikubwa.

Muuza samaki zilizopikwa amevalia koti jeupe lililofunguliwa vifungo huku akiwa ameshikilia kishikilia samaki zikiwazimewekwa katika mafungu mafungu

Shamba lilolimwa, lina migomba mingi midogo na mikubwa yenye rangi ya kijani kibichi iliyozingirwa na mimea mengine.

Nyama zilizochomwa na kuwekwa kwenye vijiti kwa mafungu mafungu na kabeji iliyokatwa kwa vipande vidogo vidogo ilyo ya rangi nyeupe, vimewekwa kwa sahani.

𝑆amaki wawili, waliokatwakatwa, wamewekwa juu ya chuma za jiko la kuchomea samaki, zilizo za rangi nyeusi.

Bidhaa zenye rangi tofauti zimehifadhiwa ndani ya chupa zenye vifuniko vya rangi tofauti zilizopangwa kwenye rafu.

Samaki aina tofauti zimewekwa mezani kando ya mama mchuuzi aliyeshikilia kisu mkononi akiwa anakata samaki moja kichwani akiwa amefunga kitambaa.

Bidhaa za biashara, za tembe na unga zilizo za rangi tofauti kama vile njano vimehifadhiwa kwa ndoo tofauti tofauti zilizopangwa.

Nyama zilizochomekwa kwa chuma nne, zinachomwa, juu ya jiko lenye makaa ya moto, zikiwa za rangi ya njano na hudhurungi.

Njia yenye mchanga mweupe, imezingirwa na minazi na miti iliyomea juu ya mawe ya rangi ya kijani kibichi.

Wakulima wawii, mmoja akiwa amevalia kitambaa cheupe kichwani, mkono ukiwa umenyanyuka juu, ukiwa umeshikilia panga, uko tayari kukata mkungu wa ndizi ulioshikiliwa na mama aliyebeba mtoto mgongoni.

Mandazi kumi na nane yaliyopikwa yaliyo ya rangi ya udhurungi yamehifadhiwa katika sahani ya udongo iliyo ya rangi nyeupe.

Soko la samaki limejaa watu wengi, wauuzaji wakiwa wameketi na wengine wakiwa wamesimama huku samaki zikiwa zimewekwa kwa mafungu tofauti tofauti katika beseni.

Ng'ombe za rangi ya madoa meusi na meupe na alama masikioni, zinakula nyasi kwa tairi lililo nje ya jumba lililojengwa kwa mabati.

Shamba lina miti na mimea tofauti kama vile migomba, nyasi na kadhalika, huku eneo moja likiwa limelimwa, halijapandwa kitu.

Viazi hi𝑣𝑖 vimepikwa, vikaiva na kugeuka rangi ya njano, huku vikiwa vimechanganywa na bhajia, 𝑣𝑖ikiwa vimewekwa juu ya karatasi, iliyo kando ya jiko la kupikia .

Mimea ya kijani kibichi imemea kando ya gurudumu lililowekwa mchangani mweupe na majengo yaliyojengwa na miti yakiwa yamezingirwa na miti tofauti kama vile mnazi.

Mchanga mweupe wa ufuo wa bahari, uliochanganyika na matawi yaliyokauka, huku kando yake kukiwa na miti tofauti tofauti, kama vile mnazi, na jengo lilojengwa hapo kando.

Hii ni biashara ya kuchoma nyama na kuuza. Nyama hizi zinachomwa juu ya chuma ambayo chini yake kuna makaa yanayotoa moto ya kuchoma nyama hizi.

Bango dogo leupe liliodungwa mchangani, liko kando ya jumba dogo liliojengwa kwa mbao likiwalimezingirwa na miti, huku njia ya kuelekea ndani ikiwa imezingirwa na mawe na mnazi na miti midogo na paa la jumba lenye makuti likiwa liko kando ya miti hiyo.

Bidhaa za biashara, zina rangi tofauti na mfumo au muundo tofauti. Zimehifandiwa kwenye ndoo za rangi tofauti tofauti.

Wafanyibiashara walioketi wamevalia mavazi ya rangi tofauti tofauti, wengine wakiwa wamejitanda leso, huku bidhaa zao wakiwa wamezihifadhi ndani ya sinia zilizo na magazeti

Mkulima aliyesimama akiwa amevalia mavazi ya rangi tofauti, nyeupe, hudhurungi na kadhalika, ameshikilia mfereji au chombo cha kupitisha maji mkononi, akimwagilia ng'ombe za rangi nyeupe maji.

Ghorofa iliyojengwa kando ya bahari, imezingirwa na eneo lenye miti mikubwa na miti midogo ya kijani kibichi huku anga ikiwa iko nyeupe.

Dimbwi la maji lililo na viboko wawili wanaokula nyasi katika eneo lililozingirwa na miti midogo na miti mikubwa iliyo ya kijani kibichi iliyopigwa na jua kali.

Hili ni shamba la mahindi likiwa na miti ya mahindi iliyokauka na mahindi yaliyokauka yakiwa tayari kuvunwa ili yakatumike kwa matumizi ya chakula.

Maab𝑎ra hii ina daktari aliyesimama. Akiwaaamevalia miwani barakoa, koti jeupe na kinga mkononi, huku akiwa ameshikilia kichupa k𝑦eupe akiwa anafanya utafiti wa kitu.

Watu wakiwa ufuoni mwa bahari huku mmoja akiwa ameshikilia kamba iliyoifunga mbwa yake na eneo hili lina miti iliyomea ya kijani kibichi ya aina tofauti.

Mabango manne yaliyo na rangi tofauti tofauti, yakiwa yamedungwa kwenye eneo hili, ℎuku yakiwa yamezingirwa na nyasi, miti mikubwa iliyomea ikiwa iko kando.

Mfanyabiashara mmoja aliyeketi kwenye kiti cha plastiki kando ya bidhaa zake zenye rangi tofauti tofauti kama vile njano, nyekundu, nyeupe zikiwa zimehifadhiwa kwa ndoo tofauti tofauti.

Miti mikubwa na midogo, yenye majani ya rangi ya kijani, imemea nje ya jengo lenye kuta nyeupe na uwanja ukiwa na mchanga mweupe.

Makaa yenye moto yanawaka, huku juu yake kumewekwa nyama zilizowekwa kwa vijiti, zikiwa zinachomwa na mtu aliyevalia shati jeusi na moto huu unaonekana kuwa mwekundu.

Eneo la kuuza samaki limewekwa aina tofauti tofauti za samaki. Zingine zikiwa samaki kubwa na ndogo zilizowekwa ndani ya beseni zilizo na rangi tofauti tofauti.

Vyakula hivi vya ainati kama vile samosa, viazi na mchuzi uliyo ndani ya bakuli vimewekwa juu ya sahani nyeupe iliyowekwa juu ya meza nyeusi.

Daraja hili la mbao, lililozingirwa na miti tofauti tofauti ya kijani kibichi, huku chini ya daraja hili kukiwa na maji na miti hii ya daraja ikiwa imepakwa rangi nyeupe.

Chakula kilichopikwa kwa muundo wa mviringo kimehifadhiwa ndani ya bakuli nyeupe iliyowekwa juu ya meza yenye rangi ya hudhurungi.

Viazi hivi vimepikwa vikaiva, vikageuka rangi ya njano na viazi hivi vimewekwa juu ya karatasi, vikiwa tayali kuliwa na binadamu.

Wachuuzi watatu wa samaki walio valia mavazi ya rangi tofauti, wamesimama wakiwa wanapanga samaki walizozishikilia mikononi mwao.

Mgomba huu wa kijani kibichi, ukona mkungu wa ndizi uliozaa ndizi vizuri, uliyowekwa mti uliokauka ukapate kushikilia mgomba huu usianguke na eneo hili liko la kijani kibichi.

Bidhaa za biashara zengine zikiwa za tembe, miti na unga zikiwa zimehifadhiwa ndani ya ndoo zilizo na rangi tofauti tofauti kama vile samawati, kijivu na kadhalika.

Mpishi aliyeshikilia sahani ,amevalia shati jeupe na kofia nyeupe huku akiwa ametandaza vyakula aina tofauti tofauti mezani ,vikiwa vimehifadhiwa kwa sahani tofauti.

Ufuo wa bahari una mchanga mweupe, uliyochanganyikana na matawi meusi yaliyotoka baharini na majengo makubwa yaliyojengwa kando yamezingirwa na minazi.

Maandazi matatu yaliyopikwa yamewekwa kwenye karatasi na maharagwe ya nazi yaliyochanganywa na dania yamewekwa katika bakuli, huku vyakula hivi viwili vikiwa vimewekwa juu ya kikapu cha mezani.

Sahani nyeupe iliyo na vyakula aina mbalimbali kama vile nyama ya kuchoma, chapati, viazi, limau na kachumbari, imewekwa juu ya meza iliyo kando ya mgomba.

Bidhaa za chakula za biashara zilizopikwa zikiwa zimedungwa vijiti, zikiwa zimepangwa katika mafungu tofauti tofauti za rangi aina tofauti tofauti.

Bidhaa za kuuzwa zenye aina tofauti ,zimeekwa kwa sahani zilizopangwa totafuti ,na kuwekwa mabango yanayoashiria bei ya kila bidhaa.

Sahani mbili zina chakula, chupa ya soda, sahani nyingine ikiwa imeweka uma, kisu, mrija ya kuvutia soda, na kijiko na vipanguzio.

Maandazi yaliyopikwa yamewekwa kwenye sahani nne nyeusi tofauti tofauti na kando ya sahani hizi nyeusi kuna sahani nyeupe na unga uliowekwa pembeni.

Ua uliojengwa, umezingirwa na kichaka kikubwa kilicho na miti tofauti tofauti, mikubwa na midogo iliyo ya rangi ya kijani kibichi.

Vyakula aina tofauti tofauti vilivyowekwa juu ya meza, vikiwa vimepangwa kwa mafungu mafungu, vingine vikiwa vimewekwa kwa vijiti na vingine vikiwa havina vijiti, huku kando yake kuna chupa tatu.

Mfanyabiashara aliyejitanda kitambaa, anapika vyakula katika karai na kuviweka pembeni, kwa sinia iliyo na gazeti.

Vyakula aina tofauti vimewekwa katika sinia tatu huku vikiwa vimewekwa juu ya kitambaa kilicho na rangi tofauti, nyekundu, manjano na mistari meusi na madoadoa meupe.

Njia ya kuelekea kwa mti mmoja mkubwa uliyo wa kijani kibichi. Imejaa nyasi zilizo za kijani kibichi na daraja lililotengenezwa kwa mbao na hema zilizo kando.

Hii ni sinia ya cahakula iliyowekwa juu ya meza na sinia hii inaonekana ikiwa na aina tofauti tofauti ya vyakula kama vile mandazi, viazi na kadhalika.

Eneo la kuuzia samaki lililo la rangi nyekundu na samawati limewekwa samaki wakubwa na wadogo wa aina tofauti tofauti.

Viazi vilivyopikwa, vyenye rangi ya njano, vilivyohifadhiwa kwa sahani nyeupe, kando ya bakuli iliyo na mchuzi na dania.

Wafanyibiashara tofauti waliyo na bidhaa tofauti tofauti zilizowekwa juu ya meza, huku mmoja aliyevalia shati jeupe akiwa ameshikilia chupa kwa mkono mmoja na mkono mwengine umeshikilia sharubati ukimimina kwenye chupa.

Ndizi hizi zikiwa ziko kwenye mafungu tofauti. Zimewekwa kwa majani ya mgomba. Ndizi hizi zinaonekana kuwa zinageuka rangi. Kutoka rangi ya kijani kibichi ,hadi rangi ya njano. Zikiwa zinaashiria zinaenda kuiva.

Chakula aina ya wali na nyama, kimewekwa ndani ya sinia zilizowekwa ju ya meza iliyokatika ukumbi wa kulia chakula, ulio na kioo ukutani.

Simiya hii ipo na vyakula aina mbalimbali kama vile bhajia, viazi na kadhalika na vyakula hivi ni vyakula pendwa vya wapwani.

Samaki za kupikwa, limau mboga za majani zilizokatwa ,nyanya, wali zimewekwa ndani ya sahani nyeupe .

Mtu aliyevalia shati fupi lenye mistari meusi na meupe. Mkono uliovaa saa umeshikilia kisu na mwengine ukiwa umeshikilia kijiko akiwa anakata nyama iliyowekwa kwa chuma.

Bidhaa za kuuzwa zipo kwenye eneo la biashara. Bidhaa zipo za aina tofauti tofauti. Mna uteo zilizowekwa zikining'inia, mifagio iliyofungwa kwa mafungu mafungu, na bidhaa zilizowekwa kwenye vyombo vya rangi tofauti.

Chakula kilicho na aina tofauti ya vitu kama vile kachumbari iliyo katwa katwa, nyama, viazi, mchele na kijiko kilicho tumbukizwa, vimewekwa juu ya sahani nyeupe.